Mikono ya mtu imeshikilia kompyuta kibao. Kompyuta hii ina skirini yenye programu. Skirini hii inaonyesha mada na picha kadhaa zinazoeleza kuhusu mada hii. Kwenye meza upande wa kushoto, kuna simu mahiri ambayo ni nyeupe. Kuna kitu kinachokaa kama mshumaa na glasi.

Kijana huyu anatumia kipakatalishi kusoma. Kipakatalishi kiko kwenye meza iliyo mbele yake na kimefungua programu inayoonyesha watu kadhaa. Mwanafunzi huyu au msichana huyu anaandika kwenye kitabu cheupe kilicho mbele yake. Kwenye meza pia kando yake kuna vifaa vilivyo na maua na kalamu.

Hii ni skrini inayoonyesha maelezo kuhusu elimu ya kisasa. Kwa upande wa kushoto kuna kofia ya masomo na kuna mtu ambaye amekalia kwenye kiti akielekeza kijiti kwenye skrini iliyo ndani ya skrini hii.

Huu ni mkusanyiko wa watu kwenye meza kubwa. Meza hii ina maandishi yanayoashiria elimu ya mtandaoni. Watu hawa wanatumia vifaa vya kielektroniki kama vile, simu mahiri, kompyuta ndogo, na kompyuta mpakato.

Kompyuta mpakato iliyowazi imewekwa karibu na rundo la vitabu vinne. Vitabu hivi vimepangwa kimoja juu ya kingine. Mandhari ya nyuma yana rafu za vitabu mbalimbali vilivyopangwa kudhihirisha ni mahali pa kusomea au maktabani.

Mtu wa jinsia ya kiume ameketi kwenye meza kando ya kifaa cha kieletroniki. Mtu huyu anaandika kwenye kitabu akitumia kalamu. Mandhari ya nyuma yanaashiria kabati zenye rafu zilizopangwa vitabu.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cheupe mbele ya tarakilishi. Amevalia miwani ya pinki na vifaa vya muziki masikioni pake. Ana umakini, anatazama kwenye skrini ya tarakilishi. Amewekelea kidevu kwenye mkono wake.

Hii ni dhana ya elimu ya mtandaoni au elimu ya kidijitali. Chini yake kuna simu mahiri. Vitu mbalimbali vinavyohusiana na elimu vimetokea kwake. Vimepangwa katika mtindo maalum . Baadhi ya vitu vinavyoonekana ni rula, ambavyo ni vifaa vya kuchorea, kikokotoo, ni chombo cha kufanyia hisabati.

Msichana mdogo wa umri wa shule ya msingi ameketi kwenye dawati mbele ya meza ya mbao. Mkono wake wa kulia umeshikilia kitabu kilicho wazi. Mkono wake wa kushoto umeshikilia penseli akielekeza kwenye kitabu hicho. Mezani pana glasi ya kinywaji cha rangi ya chungwa.

Huyu ni msichana mdogo mweusi, amevalia koti jeusi la ngozi, Anatazama mpiga picha, nywele zake zimefungwa kwa staili mbili na kuwekwa mapambo ya rangi ya bluu. Upande wa kushoto kuna rangi ya bluu iliyokolea.

Mtu wa jinsia ya kike, mfanyakazi au mwanafunzi anaketi kwenye meza karibu na kompyuta mpakato. Ameshikilia karatasi nyeupe mikononi na anaitazama na kuisoma kwa umakini. Mkononi pia upande wa kushoto ameshikilia kalamu. Mandhari ya nyuma yana chati au ubao mweupe.

Msichana mdogo wa shule ya msingi au chekechea amelala kifudifudi na kuandika kwenye daftari. Ana penseli mkononi. Daftari ni la rangi nyeupe na lina mistari. Mpira wa tenisi upo kando yake. Upande wa kulia kompyuta imesimama kando yake.

Huyu mvulana mdogo au mchanga ambaye anatumia kifaa cha kielektroniki au kompyuta amevalia shati la rangi ya bluu. Anamtamzama mpiga picha na ana tabasamu machoni pake. Kuna kompyuta zingine zilizopangwa kando yake.

Mvulana mchanga amekaa kwenye meza akitazama kwenye skrini ya kompyuta, skrini inaonyesha mwanamke akitoa mafundisho ya aina fulani. Mezani, kuna mkebe ulio na maua, kuna kipanya, na kibodi.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye meza. Amevalia shati ya mtindo wa jinsi na rangi ya samawati. Anatazama kwenye kipakatalishi kilicho mbele yake. Amevalia miwani na kushikilia kalamu mkononi mwake, kuashiria anaandika kitabuni yale anayosoma kwenye kipakatalishi.

Huu ni mfumo wa elimu ya kisasa au elimu ya mtandao, watu wawili mmoja wa kike mwingine wa kiume wanatazama skrini iliyoko kwenye kifaa cha kielektroniki kwa makini wa kike anaonekana kuelekezwa kidole kwenye viponyezo.

Hiki ni chumba ya masomo ya kisasa au ya mtandao. Mwanamke mmoja akekaa kwenye meza. Amevalia shati aua fulana ya rangi ya chungwa. Anatabasamu usoni pake na anaangalia kwenye kipatakalishi.

Watu wawili, mmoja wa jinsia ya kike na mwingine wa jinsia ya kiume wameketi kwenye meza. Mwanamke ameshikilia kifaa cha kielektroniki na anabonyeza vidude na kuangalia kwenye skrini. Mwanamume naye ameshikilia simu kwenye sikio lake akitazama.

Mwanamke kijana ana nywele za vimba na miwani machoni. Amesimama kando ya treni. Ameshikilia kifaa cha kielektroniki mkononi mwake. Amevalia koti jeusi. Mtu anaonekana kwa umbali akipita.

Mtoto amekaa kwenye kiti kando ya meza. Ameelekeza macho yake kwenye kifaa cha kieletroniki. Ameekelea vifaa kwenye masikio yake, na ameshikilia kalamu na kuandika kitabuni.

Kuna mtu wa jinsia ya kike, amekaa kwenye kiti kando ya meza. Vidole vyake viko kwenye kifaa cha kieletroniki kidogo, macho yake yameelekezwa kwenye skrini, ya kifaa hicho.

Hii ni elimu ya mtandaoni, kuna kompyuta inayoonyesha hati na faili. Kuna alama za kukubali au kukamilika, kuna mshale wa kuonyeshana kuchagua.

Watoto wanne wameketi kwenye meza. Watoto hawa ni wa jinsia tofauti. Nyuma yao kuna mwalimu au anayewasaidia, ambaye sehemu yake katikati ndiyo iliyoonyeshwa. Kwenye meza pana kompyuta, na kibodi. Mwanafunzi mmoja ameshikilia kipanya, huku mwingine wa upande wa kulia akionyeshana kidole kwenye skrini.

Mwanamke ameketi kwenye meza ndefu nyeupe. Anatumia kompyuta mpakato. Kwenye meza kuna madaftari ambayo yako wazi, na kikombe cheupe. Sakafu ni ya mbao. Mwangaza unatokea upande wa kushoto. Ukuta ni wa rangi ya kijivu.

Kuna kifaa cha kieletroniki mezani, mikono ya watu wazima ikielekeza vidole vyake kwenye kifaa hiki. Mkono mwingine unaonyesha ishara kwenye skrini. Mkono mwingine unabonyeza mahali pa kukagua.

Kijana ameketi kwenye meza. Amevalia headphone kwenye kichwa kuashiria anasikiza muziki. Kompyuta mpakato ipo mbele yake kwenye meza. Ameshikilia kalamu na kuandika kwa daftari lililo wazi mbele yake. Nyuma yake kuna kabati na chupa ya kijani kibichi.

Kuna kofia ya masomo imewekwa juu ya kompyuta mpakato pembeni pa kompyuta hii kuna vitabu vyenye kurasa tofauti tofauti mandhari yake ni ya buluu.

Hiki ni chumba cha kulala au sehemu ya bweni, kuna vitanda kadhaa vilivyowekwa godoro, vitanda hivi vimetengenezwa kwa fremu za mbao na chuma.

Hili ni kundi la wasichana sita. Wamevalia shati la rangi nyekundu juu, na chini wamevalia vinyasa au suruali za rangi nyeusi. Wameshikilia vitu vya rangi nyekundu mikononi mwao.

Huu ukumbi mkubwa wa tamasha au hafla mbalimbali. Ukumbi huu una viti vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwenye safu. Ukumbi huu pia una ngazi ya juu. Sakafu ni nyeusi.

Huu ni ukumbi mkubwa wa tamasha au hafla. Una viti vingi vilivyopangwa kwenye safu. Mbele kuna jukwaa lenye meza na viti vichache. Nyuma ya jukwaa pana pazia nyeusi. Kuta za pembeni zina muundo wa mbao. Upande wa kulia pana madirisha.

Chumba hiki ni cha malazi au bweni. Kipo kitanda chenye ghodoro na kimefunikwa kwa shuka ya rangi ya kijani kibichi. Kitamba kingine cha rangi ya blue kimekunjwa na kuwekwa kwenye kitanda hiki. Upande wa mbele wa kushoto pana kabati ya mbao.

Hapa ni darasani. Kuna kundi la wanafunzi waliokalia viti na kumtazama mzungumzaji au mwalimu anayewafunza. Kuna skrini kwenye ukuta, yenye maandishi ya nambari ya simu na anwani ya barua la pepe.

Ni ukumbi mkubwa ulio jaa viti vingi vya rangi ya bluu vilivyo pangwa kwenye safu. Ni ukumbi wa tamasha au sherehe kutokana na mpanglio wa vitu na jukwaa lililo mbele lisilo onekana vizuri kuna pia ngazi za juu.

Ni chumba cha samani za msingi, kuna kitanda cha gorofa, fremu ni za rangi nyeusi, kando yake kuna viti viwili vya kukalia, vya rangi nyeusi. Juu yake kuna kabati ya kuhufadhi vitu.

Mahali hapa ni darasani. Darasi hili lina meza na viti kadhaa kuashiria ni shule ya chekechea au shule ya msingi ya chini. Meza hizi ni za rangi tofauti kama vile blue , nyekundu na njano. Sakafu ina vigae. Upande wa mbele wa kulia, pana rafu iliyojaa vitabu.

Chumbani humo mna vitanda viwili. vimetandikwa matandiko yenye michoro ya nyota. Zimetenganishwa na ukuta mfupi au kisegeo. Kila upande kuna dirisha na meza ndogo ya kusomea. Kuta za kando zina rangi ya machungwa.

Mwanariadha wa kiume ambaye ni kijana anashiriki katika zoezi la riadha kwenye ukumbi. Amevalia fulana ya rangi ya chungwa na kaptula nyeusi. Anapita juu ya vikwazo vidogo vyenye rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu kwenye njia ya riadha.

Kuna rafu iliyopangwa vitabu mbalimbali vyenye rangi tofautitofauti kama vile buluu, manjano, kijani kibichi, na nyeusi. Vitabu vingine vimesimama wima ilhali vingine vimepangwa kwa mlazo. Kando yake, kuna rundiko kubwa la vitabu ambavyo havijapangwa kwenye rafu

Chumba hiki ni maktaba au chumba cha kujifunzia kina meza mbili ndefu zilizounganishwa kati kati zina viti vilivyo pangwa tayari kwa watu kukalia upande wa kushoto pana rafu iliyojaa vitabu ukuta wa mbele umepakwa rangi ya kijani kibichi.

Bweni hili lina vitanda viwili. Vitanda vina godoro zilizofunikwa kwa foronya zenye maua. Vitanda hivi pia vina mito ya rangi nyeupe. Sakafu ni ya mbao.

Chumba hiki kina watu wengi, wengi wao wakiwa vijana. Wameketi kwa makini wengine wana vitabu au karatasi mbele yao. Paa ni la mbao na pana madirisha marefu upande.

Ni ukumbi mkubwa wa mikutano au hafla. Umepangwa vizuri. Viti vilivyofunikwa vyeupe vimepangwa kwenye safu vizuri. Mbele kwenye jukwaa kuna skrini ya kuonyesha maudhui. Sakafu imefunikwa kwa zulia nyeupe.

Hiki ni chumba cha mazoezi. Mashine kubwa za kukimbilia zimo humo. Ukuta ni wa rangi ya kijani kibichi. Kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga ya kiasili. Sakafu ni ya muundo wa vigae, rangi ya kahawia.

Ni sehemu ya vitanda vingi vya ghorofa labda shuleni au hospitalini. Sakafu ni ya rangi nyekundu. Kuna madirisha yanayoachilia mwanga wa kiasilia ndani. Ukuta ni wa rangi mweupe.

Hiki ni chumba au darasa la kompyuta, kuashiria elimu ya kisasa. Kompyuta hizi zimepangwa vizuri. Wanafunzi wamekaa kando ya kompyuta hizi. Wamemakinika katika kazi yao. Mwalimu mmoja amesimama kando yao, akiwatazama.

Hapa darasani wanafunzi wameketi kwenye viti kando ya madawati yao. Kuna mwalimu wa kiume ambaye ameinama na kuongea na baadhi ya wanafunzi. Kuna mwanamume mwingine nyuma ambaye amesimama na kuangalia upande wa mbele. Madawati yamepangwa kwa mpangilio ulio sawa.

Kundi la wanafunzi wa afya, wamevalia barakoa na makoti meupe. Wamekizunguka kitanda kilicho na kiumbe mfano wa binadamu labda kwa mazoezi. Wanapata maelekezo kutoka kwa mwalimu wao.

Hii ni sehemu ya bweni au malazi. Ina vitanda vitatu vilivyotengenezwa kwa mbao na kuwekewa chuma cha ngazi. Sakafu ni ya rangi ya kijivu na ukuta ni mweupe.

Hiki ni chumba chenye kitanda kimoja. Kitanda hiki kimefunikwa kwa shuka la kijani kibichi. Kuna shuka lililo kunjwa au kitambaa cha rangi ya bluu kwenye kitanda hiki. Juu kuna chandarua inayo ninginia ya rangi nyeupe. Kuna msalaba ukutani.

Hapa ni darasani. Kuna ubao wa rangi nyeusi kwenye ukuta wa mbele. Kuna chati iliyochorwa ramani ya Afrika. Kuna kabati lililo kando ya ubao huo. Viti vya wanafunzi vinaonekana kuwa vingi na havijapangika vyema ishara ya kwamba wanafunzi ni wengi.

Hili ni darasa viti vimepangwa kuashiria mpango wa kisasa wa masomo. Viti hivyo vinaonyesha ishara ya kwamba hiki ni chuo kikuu au ni college ukuta wa chumba hiki ni wa rangi nyeupe.

Hawa ni wanafunzi wamevalia shati jeusi lenye maandishi ya chungwa. Wanafunzi hawa wamesimama kando ya basi la shule lenye rangi ya chungwa. Wamesimama na walimu wao.

Hiki ni kikundi cha watu wanne waliokalia kwenye meza. Meza hii imefunikwa kitambaa cheupe na chekundu. Kuna faili ya kijani kibichi kwenye meza hii. Mwanaume wa pili ameshikilia kalamu ya blue mikononi mwake.

Msichana mchanga, mwenye mahitaji spesheli ameketi kwenye meza na ana tabasamu usoni mwake. Amevalia miwani na kwenye meza kuna penseli na vifaa vingine vya kuchorea kwenye mikebe..

Watoto watatu wanacheza na vizuizi vya herufi na picha. Watoto hawa wamekaa na mikono yao inashughulika kwenye vizuizi hivi. Mbele yao kuna mnara wa vizuizi vilivyo pangwa venye herufi na picha tofauti. Watoto wengine wako nyuma yao ingawaje hawaonekani vizuri.

Huu ni kijana mweusi au mwanafunzi. Amekalia kiti cha kijani kibichi. Chumba hiki kina taa darini zinazomulika mwangaza kwenye chumba hiki. Kijana huyu ameekelea mikono yake kwenye kitabu kilicho wazi mbele yake.

Watoto wawili, na mtu mzima wamekaa kwenye meza, wakionyeshana ishara ya vidole, na tabasamu, nyusoni mwao. Watoto wamevalia miwani ya rangi nyeusi, machoni pao.

Watu watatu wa jinsia ya kiume wameketi kwenye meza. Wanazungumza kwa kutumia ishara za mikono. Mezani pana kipakatalishi, simu, vitabu na kalamu kadhaa. Chumba hiki kinakaa maabara au mahali pa kusomea.

Huyu ni mvulana mdogo ana ulemavu wa down syndrome , anacheza piano, amevalia shati jeupe na fulana jekundu. Anatabasamu usoni. Nyuma yake, mandhari yanaashiria eneo la darasani.

Hili ni eneo la darasani, kuna watoto wawili na mwanamke mmoja ambaye ni mwalimu. Anawafanyisha watoto hawa zoezi, wameinua mikono yao juu, ishara ya kwamba wanafanya mazoezi. Msichana anatabasamu usoni pia na mwalimu, ishara ya kwamba wanafurahia mchezo huu.

Hii ni mikono yote ya mtoto mdogo ikiwa kwenye ukurasa mweupe wa braille ,vidole vinatembea polepole Kwa makini juu ya nukta zilizoinuka za braille ,uso wa mtoto umeinuka kiasi kuashiria kuwa anasoma.

Mwanamke ambaye ni mwanafunzi amekalia kwenye kiti cha magurudumu. Kuna meza mbele yake. Meza hii ina kompyuta mpakato na daftari lililo wazi. Amevalia rinda la rangi ya zambarau. Ana nywele zilizosokotwa.

Mwanaume mzima anamsaidia kijana aliye na hali ya down syndrome wakitumia simu ya mkononi. Mwanaume amevalia shati jekundu kijana amevali shati jeusi la mikono ya kijani. Wanatazama skrini kwa makini.

Mwanamke mweusi na mtoto mdogo mwenye mahitaji maalum wanacheza. Wanachezea kifaa chenye waya na shanga za rangi tofauti. Wote wanatabasamu na furaha nyusoni pao kuashiria muingiliano mzuri kati yao. Sehemu ya nyuma inaashiria sebuleni kutokana na viti vilivyopangwa nyuma.

Wanawake wawili wameketi kwenye meza labda ndani au nje ya mkahawa au kando ya dirisha kubwa. Mwanamke aliye mbele anawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara, mikono yake i juu na anatabasamu usoni. Mwanamke aliye kando yake sehemu yake ya nyuma imeelekea mpiga picha. Mezani pana kikombe na mkoba.

Chumba cha kusomea watu wanne wamekaa kwenye meza. Wana umakini na kushughulika katika kazi yao. Kifaa cha kusomea cha kidigitali au kompyuta mpakato kimeshikwa na mmoja wao. Wamevalia vitoasauti kwenye shingo zao.

Msichana mdogo ameketi kwenye meza. Msichana huyu amejikita na kusoma kitabu. Ana nywele fupi za rangi ya dhahabu kahawia. Sura yake inaonyesha umakini anapofuatilia maandishi kwenye kitabu kwa kutumia vidole. Amevalia shati jeupe na fulani na yenye rangi ya kijivu na michirizi michirizi.

Wanaume hawa wamevalia nguo za buluu au za kiufundi. Mwanaume mmoja ameketi na anaonekana akiwa na mahitaji spesheli. Anaangalia kifaa fulani kilicho mkononi mwake. Mwanaume mwingie yuko kando yake na ameegemea na kuangalia kifaa hicho pia.

Mwalimu mwanamke anafundisha darasani. Anaelekeza kitu kwa kutumia mkono yake. Ana tabasamu usoni na amevalia shati jeusi. Nyuma yake upande wa kushoto mwanafunzi au msaidizi wake amevalia shati la mikono mirefu jeupe na tai nyekundu. Ubao wa kjani kibichi upo nyuma yao. Una maandishi unaohusika na fizikia.

Mwanamke pengine mtaalamu au mwalimu anamfunza msichana mdogo. Wote wameketi mezani na kutazama chombo chenye vigae vidogo. Mwanamke anamwelekeza msichana jinsi ya kutumia vigae hivyo labda katika somo la hisabati au msomo wa kimkakati. Mandhari ya nyuma yanaashiria chumba cha masomo au mafunzo.

Kidole kimoja kinasoma maandishi ya braille. Breille ni mfumo wa kusoma kwa watu wenye matatizo ya kuona au upungufu wa kuona. Maandishi haya ni nukta zilizoinuka na kuguzwa nusu upande. Nukta hizi humwezesha msomaji kuona herufi nambari na alama nyinginezo.

Hii ni mikono miwili. Vidole vinaonekana kuguza nukta zilizoinuka kuashiria ni mtindo wa kusoma wa mtu asiyeweza kuona au braille . Mtu huyu anaonekana kuvalia fulana ya rangi ya kahawa.

Mwanamke mzima amekaa na msichana mdogo mezani. Wanatumia ishara kuzungumza. Chini yao kuna kitabu cheupe kilicho wazi. Nyuma yao kuna rafu ya vitabu.

Haya ni manthari ya shuleni darasani, kuna wanafunzi kadhaa darasani wanajishughulisha na masomo. Mwanafunzi aliye mbele wa jinsia ya kike, ameshikilia kalamu kwenye mdomo wake.

Ni watu wawili wa jinsia ya kike na kiume. Mwanamke amevalia aproni ya njano, mwanaume amevalia aproni nyeusi. Mwanaume anamwaga maziwa kutoka kwenye jagi la glasi kuelekea kwenye kikombe. Mwanamke anamwangalia kwa tabasamu.

Wanawake wawili wanamsaidia mtoto mchanga kuchora, mazingira haya ni ya shuleni, kuna vifaa vya kuchorea mezani. Kuna kalamu za rangi mbalimbali kuna makasi na karatasi nyeupe. Mtoto anajishughulisha na kuchora.

Msichana mdogo mwenye nywele za dhahabu, amevalia vipokea sauti kichwani mwake. Ana macho makubwa na anatazama upande. Mkono wake mmoja uko kwenye kidevu kuashiria anafikiria jambo kwa umakini. Amevalia shati la kijani kibichi.

Mwalimu wa mahitaji maalum wa jinsia ya kike. Amekalia kwenye kiti, nyuma ya msichana. Mwalimu huyu anamsaidia mwanafunzi kusoma, kupitia kwa kifaa cha braili. Mwalimu amevalia shati jeupe na sweta nyekundu, nywele zake zimefungwa katikati. Mwanafunzi amevalia shati ya kijani kibichi na miwani.

Hawa ni watoto watatu ambao wamevalia miwani usoni pao. Wamejikita kwenye mchezo fulani mezani. Mtoto aliye seheumu ya kulia, aliyevalia shati la rangi ya bluu, anaelekeza kidole chake kwenye meza palipo na mchezo huo. Watoto wengine wawili wanatazama kwa umakini.

Mtoto mdogo ameketi kwenye meza. Amewekelea mikono yake kwenye meza na vidole viko shingoni. Kwenye meza kuna kipakatalishi ambacho kiko wazi. Mvulana huyu anatazama kwenye kipakatalishi hiki kwa umakini labda akisoma au kutazama kitu fulani kwa umakini.

Huyu ni kijana mdogo mwenye ulemavu wa down syndrome . Anatabasamu usoni na amevalia shati lenye mirabamiraba la rangi ya samawati na meupe. Amekaa kwenye meza ya kijani. Upande wa kulia, kuna mkono ambao umeinuliwa na upande wa kushoto kuna mikono ambayo inapiga.

Huyu ni msichana mdogo. Msichana huyu ameketi kwenye meza. Anaonekana msichana mwenye mahitaji spesheli. Anachora kitu kwenye kitabu chake. Anachora kwa kutumia penseli ya machungwa. Kwenye meza pia kuna kikombe kilichojaa kalamu na penseli mbalimbali.

Watu wawili wako kando ya meza mmoja ni wajinsia ya kike mwingine ni wa jinsia ya kiume ,wamevali aproni kuashiria kazi za ufundi wanazo zifanya. Meza iliyo mbele yao ina vifaa vya kiufundi kama vile kopo la rangi ya chungwa.